Nyumba yenye ujenzi unaoendelea, mafundi ujenzi wamevalia makoti ya usalama ya rangi ya njano na rangi ya chungwa. Eneo hili lipo katika hatua za mwanzo za uwezekaji wa paa na kuwekewa madirisha.